Kituo cha kubadilisha umeme kikubwa kinachoonyesha miundombinu muhimu ya usambazaji umeme. Kuna transfoma nne kubwa, kila mmoja ikiwa imewekwa nyuma ya ukuta mkubwa wa saruji ambao labda unatumika kama kinga au kwa ajili ya usalama.

Nguzo kadhaa zilizobeba rundo kubwa la nyaya zinazobishana na kusambaa pande zote. Baadhi ya nyaya zimefumana na kutengeneza mafundo. Jua linaonekana likimulika kwa nguvu kutoka upande wa kushoto ikisababisha miale na kuangaza sehemu ya anga.

Kiwanda cha kuzalisha umeme wa jotoardhi kinachoonekana kuwa kikubwa na chenye shuguli nyingi. Sehemu kubwa inaonekana kuwa ya mbele na ina majengo mandefu ya kijani kibichi enye masabibi mengi makubwa juu yake yakitoa moshi mweupe mwingi angani, haya ni majengo ya kupoza yanayotumika kupoza mvuke baada ya zunguko tabins za umeme.

Eneo kubwa la kuchimba mafuta au gesi labda katika bonde la ufa ambayo hutokana na mandhari ya vilima vilivyo nyuma katika sehemu ya kati kuna ring kubwa ya kuchimba visima iliyojengwa kwa chuma na kuwa na rangi nyekundu na buluu.

Kituo kikubwa cha kusambaza na kupokea umeme kilichojengwa katika eneo la wazi. Kuna miundo mbinu mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme. Ardhi inayozunguka kituo hicho inaonekana kuwa kavu na yenye mimea michache ya nyasi kavu; kuashiria kuwa ni eneo kame ama la mashambani.

Kituo cha kupoza umeme katika eneo la wazi chini ya anga la buluu lenye mawingu machache. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma, transfoma kubwa na nyaya za umeme. Upande wa kushoto kuna mnara mrefu wa umeme wa chuma unaounga mkono nyaya za nguvu za juu.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha labda wa joto ardhi au kiwanda kingine cha nguvu. Kuna majengo makubwa yenye paa la kijani kibichi na kuta za kijivu. Miundo tata ya mabomba makubwa ya chuma na fremu za chuma zinaonekana zikipita juu na chini.

Kituo kikubwa ya usalishaji wa umeme wa joto ardhi katika eneo lenye milima kutokana na mandhari na uhalisia wa vituo hivi. Picha hii inaweza kuwa imepigwa katika bonde la ufa.

Kituo cha kusambaza umeme, kuna miundo mingi ya chuma mirefu na nyembamba inayofanana na minara ambayo imeunganishwa na nyaya nyingi za umeme. Juu ya miundo hii na kati yao kuna idadi kubwa ya vitu vinavyofanana na chupa ndefu za kahawia au nyeusi ambazo ni kama viani.

Watu wawili wanaume wakifanya shughuli za usafi au undoaji wa taka karibu na mto, mtu mmoja amevaa fulana ya buluu na mwingine fulana yenye milia ya nangi nyeusi na nyeupe, wote wawili wameinama chini wakikusanya au kuondoa vitu kutoka kwenye ardhi yenye mimea mingi na takataka zinazoonekana.

Makazi duni au mtaa wa mabanda unao fanana na vitongoji duni vinavyo patikana katika maeneo mengi kuna nyumba zilizo jengwa kwa vifaa mbali mbali kama vile mabati ya kutu na mbao zikiwa zimepangwa karibu . Njia ni ya udongo au uchafu watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakitembea au kusimama nje ya nyumba.

Mazingira yenye uchafuzi mkubwa, ambayo ni katika eneo la makazi duni, au mtaa wa mabanda, kutokana na muundo wa nyumba za hali ya jumla. Kuna mkondo mdogo wa maji machafu, au mfereji uliojaa takataka.

Kituo cha maji au bwawa ndogo, kuna bwawa lenye maji yenye rangi ya kahawia labda kutokana na udongo au matope, maji haya yanaonekana kutuliza. Upande wa kulia wa bwawa, kuna jengo ndogo la matofali, lenye madirisha ya blue ambayo yanaonekana kama kituo cha pampu, au usimamizi wa maji.

Mamba kadhaa wakiwa majini na kwenye ukingo wa mto au ziwa. Mamba wawili wakubwa wanaonekana wazi mmoja yuko majini huku kichwa chake cha sehemu ya mgongo wake tu ikionekana juu ya maji. Mwingine amelala kwenye kingo ya matope.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume wakifanya kazi katika mazingira magumu sana yaliyojaa uchafu na taka ,kuna watu hao wako ndani ya maji meusi mazito na yaliyojaa uchafu wengine wamevalia buti ndefu.

Mfereji mrefu mchafu na mpana uliokuwa umefukuliwa ardhini ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji au maji taka lililokuwa limelazwa. Bundle za mfereji zimezungukwa na udongo uliokuwa umefukuliwa. Chini ya mfereji karibu na bomba kuna maji machache au matope kuashiria kuwa eneo hili lina unyevu nyevu.

Tukio la upandaji miti linaloashiria juhudi za kuhifadhi wa mazingira au mradi wa jamii ambapo kuna kiongozi wao mwalimu amevalia koti jeupe la maabara akishika ncha wa mti mdogo na anaonekana akijiandaa kuupanda, amezungukwa na kundi la watoto wa shule wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule.

Kundi la wachezaji wanne, wawili wanaume na wawili wanawake wakicheza dance ya kitamaduni chini ya hema jeupe. Wote wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi ya kahawia iliyokozwa yaliyopambwa kwa shanga au mapambo mengine na mwanaume wote wamevaa kofia za manyoya.

Mazingira ya makazi duni yanayoasilia maisha katika maeneo ya vibanda au slam, inaonyesha shughuli ya kawaida ya kupata maji. Kuna mwanamke amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi amesimama karibu na bomba la maji. Anaonekana akikusanya maji na kuna ndoo kadhaa za rangi tofauti.

Kundi la watu watatu, wawili wao wakiwa wanafunzi wa kike waliovalia sare za shule na mwanamke mmoja mzima wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au utunzaji wa mimea. Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au mfanyikazi wa shule, huku mbele ya picha akiwa ameinama na kutumia jembe kuchimba au kurekebisha udongo. Amevalia shati ya rangi nyepesi na sketi yenye michoro ya maua.

Bonde ndogo au korongo lenye miaba mirefu pande zote mbili, kuna mimea mingi na vichaka vikuwa vimetawanyika kwenye miamba na pembezoni mwa bonde, vikionyesha mazingira ya asli, katika sehemu ya chini ya bonde, kuna kishito kidogo cha maji kinachopita na udongo unaonekana kuwa na nyevu nyevu.

Kundi la watu wakifanya mazoezi ya yoga au aina nyingine ya mazoezi katika bustani au eneo lenye miti mingi. Watu hawa wametawanyika kwenye nyasi, wakiwa wameweka mikeka yao ya mazoezi na kufanya mazoezi katika pozi mbalimbali.

Kundi la punda milia wakivuka au wakiwa karibu na njia ya udongo katika eneo la wazi pengine mbuga ya wanyama. Punda milia kadhaa ambao wanavuka njia wengine wanakula nyasi upande wa kando ya njia na wengine wamesimama tu. Mifumo yao ya rangi nyeusi na nyeupe inajitokeza vizuri.

Kundi la watu wengi wao wakiwa watalii au wageni wakiwa wamesimama nyuma wakishuhudia kundi la tembo wadogo waliyotawanyika kwenye udongo mwekundu baadhi ya tembo hawa wadogo wamelala chini wakionekana wakicheza au wakiburudika.

Mandhari ya wanyamapori katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama ndege mkubwa aina ya mbuni akitembea kwenye nyasi upande wa kulia. Mbele kidogo kuna swara wawili wakila nyasi au wakitemebea.

Mandhari ya makazi yasiyo rasmi yanayojulikana kuwa mtaa wa mabanda. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na vifaa vingi vilivyorejeshwa vikiwa vimepambana kwenye kilima. Paa za nyumba nyingi ambazo zinaonekana kuwa na kutu. Makazi haya yamejengwa kwa msongamano mkubwa na kuna nguzo nyingi za umeme na nyaya zimeunganishwa ovyo zikionekana juu ya nyumba.

Twiga watatu wazima wakiwa wamesimama katika mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyama pori au kituo cha twiga kama vile Giraffe Centre. Twiga hao wana rangi ya kahawia iliyochanganyikanya na mapaka meusi.

Kundi la ndege watano wenye mwili mnyepesi na wenye mabawa madogo au udongo wenye unyevu, wakiwa na mistari ya rangi ya kijivu na paa meusi na meupe, na rangi ya manjano kwenye mabawa yao

Mwanaume ambaye amebeba mtoto wa simba mgongoni mwake. Mwanaume huyu amevalia kofia ya bluu na nguo za rangi ya kahawia au mchanga, anaonekana akiegemea mbele labda kutokana na uzito wa mtoto wa simba. Mtoto wa simba amemshika mwanaume huyo kwa mikono na miguu yake.

Tembo mchanga, labda tembo wa kiafrika akila majani makavu madogo. Tembo huyo ana rangi ya kahawia nyekundu, pengine kutokana na udongo wenye rangi hiyo. Ana maskio makubwa na pua lake limetumiwa kushika majani anayokula.

Eneo la ujenzi au mradi wa uanzishi ambapo kazi kubwa ya uchimbaji inafanyika. Kuna shimo kubwa la udongo mwekundu na ndani ya shimo hilo wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakishughulikia bomba kubwa au muundo mwingine wa ardhini.

Mazingira ya wanyamapori labda katika kituo cha twiga, kuna twigs watatu, wawili wakiwa karibu na mmoja akionekana sehemu ya kichwa na shingo upande wa kulia chini. Twiga hao wawili walio mbele wamekaribiana sana, shingo zao zikionekana kugusana au zinakaribiana.

Uso wa chui mkubwa akiwa amelala au kupumzika. Ngozi yake ina madoa meusi ambayo ni tabia ya sips-e macho yake yanaonekana yamechoka kidogo na ndefu zake nyeupe zinaonekana wazi. Kuna machani machache ya kichani nyuma yake labda ni sehemu ya mazingira yake ya asili au kwenye hifadhi ya wanyama.

Mtu ambaye mkono wake tu ndio inaonekana wazi akiteka maji kutoka kwenye chanzo cha ardhi kinachoonekana kama mteremko wa maji kutokana kwenye jabali au ukuta wa udongo. Mtu huyo amevaa shati la mikono mierefu yenye rangi nyepesi na kofia

Kundi la watoto na watu wazima wachache wakiwa wameketi chini ya jengo lenye ukuta wa buluu wakila chakula. Inaonekana ni mlo wa pamoja au msaada wa chakula. Kuna mtoto wa kiume amevaa nguo za kijani akiwa ameketi na anashika sahani iliyo na chakula.

Kundi kubwa la watu wanaofaa mavazi ya kitamaduni labda kutoka jamii ya waturkana kutokana na aina ya mapambo na nguo zao. Wanaume wengi wamevalia shanga shingoni na baadhi yao wana mikufu wengine wamebeba vito ndefu au mikuki.

Mimea kubwa lililofunikwa na taka la uchafu likionekana kama dampu au mahali pa kutupia takataka kando ya makaazi au limejaa aina mbalimbali za taka ikiwemo plastiki, karatasi na mabaki mengine. Nyuma ya eneo hili la taka kuna makaazi yaliyojengwa kwa miundo mbalimbali.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa usafi akukusanya taka karibu na mto au mkondo wa maji. Mtu huyo amevalia sare ya kijani kibichi na kofia gumu ya usalama ya rangi ya chungwa akionyesha kuwa anafany.a kazi rasmi. Anatumia glovu na amebeba mfuko mkubwa wa rangi ya kahawia.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya bluu wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au bustani. Inaonekana kuwa ni tukio la kijamii au la uhifadhi wa mazingira. Watu hao wamesimama karibu na mimea midogo mingi.

Naji yanatiririka kwa kazi kutoka juu kwenda chini yakitegeneza maporoko yanayong'aa kwa weupe kutokana na harakati ya maji na hewa. Maporomomo haya yanaonekana kuwa makubwa kiasi. Pande zote mbili za maporomoko zimezungukwa na miamba mikubwa ya rangi nyeupe iliyokolea.

Mwanaume mweupe akiwa amevaa fulana ya buluu akichanga taka nyingi za plastiki, hasaa chupa kwenye kingo za mto au mkondo wa maji, amejisiki nusu ndani ya rundo kubwa la chupa za plastiki zilizotupwa, zikiwemo chupa za maji na za soda.

Mandhari ya kupendeza ya safari ya wanayapori huku Kenya labda katika hifadhi ya kitaifa ya Amboseli au eneo lingine lenye tembo wengi na hadi tambarare. Kuna barabara ya udongo na upande wa kulia kuna gari la safari la rangi ya mchanga lenye namba ya usajili KBM 5098 P.

Njia ya mbao iliyoinuka au daraja fupi linalo pita katikati ya eneo lenye mimea mingi na miti ambao ni bustani au hifadhi au msitu. Njia hii imetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia na kingo zote zimekua na machuzi ambao meusi au ya rangi nyeusi iliokolea.

Nafasi ndogo ya hifadhi ipo karibu na mlango, pengine ikitumika kama sehemu ya kuingilia au kupitisha watu. Inaweza pia kuwa ni sehemu ndogo inayotumika kwa matatu kusimama kwa muda mfupi karibu na mlango wa hifadhi hiyo.

Barabara yenye shughuli nyingi na watembea kwa miguu. Kuna basi ndogo la abiria la rangi ya buluu na zambarau lililosimama kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakishuka au wakipanda basi hilo na kuna maandishi K C kwenye basi. Nyuma ya basi hili kuna basi lingine la rangi ya zambarau.

Matatu jeupe lenye mchoro na grafiti, za rangi tofauti likiwa na mlango hasa upande wake. juu ya matatu kuna mabango makubwa, yenye majina yamaeneo kama vile Narok, Bomet, yanaohashiria njia za safari za matatu hayo. Mwanamke amesimama mbele ya matatu amevaa hudi ya rangi, nyepesi na kofia nyekundu.

Barabara kuu yenye magari na mandhari ya mjini, na kando ya barabara kuna magari kadhaa barabarani, ikiwemo lori ndogo jeupe, na gari nyeusi ya la SUV. Upande wa kulia kuna uzio wa chuma uliotenganisha barabara na maeneo ya kando.

Nyuma ya basi la abira ambao hapa Nairobi, Kenya tunaliita matatu. Basi hili lina rangi ya bluu. Kwenye kioo cha basi cha nyuma kuna maneno MetroTrans na Bendito yameandikwa kwa herufi kubwa, hizi huenda ni majina ya kampuni ya usafiri na jina maalum la basi hilo. Chini kidogo kuna neno ya metro na namba ya usajili ya basi hilo.

Barabara enye shuguli nyingi ambapo kuna barabara iliyolowa kidogo ikionyesha huenda kulikuwa na mvua hivi karibuni. Juu ya barabara kuna vifuko vya waenda kwa miguu vilivyopakwa rangi nyeupe.

Mtaa wenye shughuli nyingi wa jiji unaojumuisha majengo marefu, magari ya usafiri wa umma, na watu wanaotembea. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu hafifu. Kuna jengo refu la ghorofa likiwa na mabango mengi ya matangazo yaliyoshuka chini ya maneno. Kuna barabara iliyojazwa na watu wanaotembea bodaboda, na mabasi mengine.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika mtaa wa jiji unaofanana Kariokor au Starehe hapa Nairobi kuna msongamano wa watu, magari na bishara ndogondogo. Kuna matatu nyekundu na nyeusi limepambwa kwa maandishi Prudence Baraka juu ya kioo cha mbele.

Barabara kuu ambayo inaelekea kuwa barabara ya kazi. Kuna basi ndogo la abiria ambalo hapa Kenya linaitwa matatu likiwa limepambwa kwa rangi ya njano na michoro mingi ya rangi nyekundu na nyeusi nyuma yake.

Mandhari ya barabara ina shughuli nyingi ikiashiria kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa umma. Katika sehemu ya mbele, kuna mwanaume akiwa amebeba ubao mkubwa wenye nambari thelathini na tatu kwa rangi nyekundu na orodha ya majina ya maeneo kama vile Utawala ambaye anaubao huo kuna ubao mwengine mdogo wenye mandishi Utawala sabiini.

Shughuli nyingi kwenye kituo cha matatu au sehemu ya kupakia abiria labda katika mji wa Kenya likizingatiwa aina ya magari na mabasi. Kuna matatu meupe yenye rangi ya zambarau na chungwa ikiwa na bango refu juu yake yenye maandishi Narok line services limited na majina mengine ya maeneo Maimahui Longonot.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kando ya barabara pengine wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli fulani inayoonekana ni eneo la mjini au viungani mwa jiji. Tunaweza kuona mwanamume na wanawake wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Eneo lenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini likionyesha barabara iliyojaa magari. Katikati kuna matatu ya rangi ya chungwa yenye mlango wake wa kuingia, ambayo imebeba abiria au imepakia. Kwenye sehemu ya nyuma ya matatu kuna namba ya usajili KAP 130Q na maandishi mingi yaliyoandikwa nyuma.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiashiria eneo la kituo cha basi au mwegezo wa magari ya abiria, labda mjini Nairobi kutokana na namba za magari au aina ya mabasi. Kuna basi kubwa la abiria la rangi ya buluu iliyokolea, lililopambwa kwa michoro na matangazo.

Barabara kuu pana ambayo inaonekana kuwa na magari yanayoendelea na pia daraja la waenda kwa miguu kutokana na muktada wa eneo la kisasa. Barabara kubwa yenye njia nyingi za magari ambayo ina mwelekeo wa trafiki katika pande zote mbili.

Eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha mabasi. Upande wa kushoto kuna basi ndogo lenye rangi za kuvutia na michoro hasa kijani kibichi, njano na nyekundu ikiwa na uandishi Sacco . Mbele inaashiria ni la chama cha ushirika.

Barabara kuu yenye magari yanayotembea pande zote mbili. Katikati ya barabara kuna eneo la kijani kibichi. Upande wa kushoto wa barabara kuu kuna njia za treni na uzio, na pia kuna ngombe wamelala au wakichungwa karibu na njia hizo. Mbali kidogo, kuna majengo marefu, baadhi yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa kisasa na mengine ambayo yanaonekana kuwa ni ya zamani.

Eneo la jiji lenye shuguli nyingi lililojazwa na mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu. Matatu hizi zimepambwa kwa michoro ya rangi na grafiti zikionyehsa utamaduni wa kipekee kwa usafiri wa umma nchini humu.

Barabara yenye shughuli nyingi. Mbele kabisa kuna basi jekundu linalofanana na matatu likiondoka au likipitia mbele. Pande wa kushoto kuna majengo marefu na miti. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye kingo za barabara hiyo.

Basi la abiria la citihoppa likiwa limeegeshwa kwenye kituo au kando ya barabara. Likiwa linachukua au kushusha abiria. Basi hili lina rangi ya kijani na nyeupe kwa mbele na linaonekana linafuata njia maalum kama inavyoonekana kwenye ubao wa juu wa mbele.

Shuguli nyingi za jiji kutokana na usafiri na majengo, Kuna matatu iliyopakwa rangi ya zambarau na nyeupe ikiwa na maandishi blessings juu yake. Abiria wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye matatu. Kondakta anaonekana akiwa amesimama mlangoni.

Eneo lenye shughuli nyingi katika mji, labda kituo cha mabasi au barabara kuu iliyojazwa na watu wa magari ya usafiri wa umma. Kuna mabasi mawili makubwa, moja ni rangi ya blue lililoandikwa City Sacco na lingine la rangi ya kijani kibichi na blue lililoandikwa 725.

Matatu ambayo iliopangwa kwa rangi na michoro mbali mbali ikiashiria uthamaduni wa matatu wa hapa Nairobi. Matatu hio ina rangi ya manjano iliokolea na michoro mingi yenye ubinifu. Kwenye bodi ya njia inaonyesha namba ya njia arubaini na maeneo inapo pita kama Githuria 44, Thika Road, Roysambu, Simaman, Kamiti preson na Kahawa west.

Barabara kuu ambayo inaonekana kuwa daraja la juu au ba yanayo pita. Barabara inaonekana iliyoinuka yenye magari mbalimbali yanayo pita. Barabara inaonekana kuwa njia mbili za magari moja ikiwa imeinuka na nyingine iko chini. Kwenye barabara iliyo inuka kuna magari kadhaa ikiwemo malori meupe, Lori la kijani na bluu na magari mengine madogo.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegezwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini. Basi ni rangi ya kijivu na yameambwa kwa michoro ya zambarau na mistari ya waridi imeandikwa Team etition na Prominent kwa herufi kubwa za njano mbele juu yake.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari na watu. Kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo malori makubwa, mabasi, magari madogo na pikipiki. Magari yamepanga foleni barabarani kuashiria labda ni saa za kilele cha usafiri au msongamano wa kawaida.

Barabara yenye shuguli nyingi ambayo inaonyesha magari na watu. Mbele kabisa kuna bango kubwa jeupe na jekundu lenye maandishi makubwa ambayo ni classic sacco na Meru Express Shuttle . Hii inaashiria huduma ya usafiri wa abiria labda mabasi madogo.

Mandhari yenye shughuli nyingi barabarani labda katika jiji kama vile Nairobi kutokana na aina ya magari na majengo. Inaonyesha hasa basi la abiria refu linalojulikana kama city shuttle kubwa lenye rangi ya buluu na njano. Basi hilo lina dirisha lenye matangazo likionyesha namba thelathini na tatu na majina ya maeneo kama Kawangware.

Eneo lenye shughui nyingi ambayo unaonyesha msongamano wa magari hasaa matatu, na watu wengi wakitembea. Kuna matatu mbili zinazosimama au zikisonga pole pole. Matatu ya karibu zaidi ni ya rangi ya bluu na nyeupe, imepakwa michoro ya sanaa na ina jina Moana.

Matatu ambayo inaonekana kuwa ya rangi ya kijani kibichi na njano, ambayo ni ya rangi ya kawaida, kwa usafiri wa umma mjini. Kwenye kioo cha mbele kuna maneno Citi na hoppa, yaliyoandikwa yakionyesha jina la kampuni.

Barabara yenye shughuli nyingi, kuna basi kubwa la abiria la rangi ya bluu lililoandikwa in God we trust kwa herufi kubwa nyeupe nyuma yake. Basi hili linaonekana kuwa sehemu ya kampuni ya Lopha Travels Juja police high point kuna watu wakitembea barabarani na kando ya barabara.

Njia kuu yenye magari ya kusafiri chini ya anga lenye mawingu ambayo inaonekana ni sehemu ya barabara ya juu au daraja, kwani kuna viwango viwili vya barabara au kingo zilizoinuka. Upande wa kushoto wa barabara kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi na chini yao kuna uzio wa chuma na ukuta wa chini.

Mabasi au daladala chenye shughuli nyingi katika eneo la mijini. Kuna mabasi ambayo yameegezwa, mengine yakipanga foleni au yakisubiri abiria. Rangi zao ni tofauti na zilizopakwa michoro, ikionyesha upungufu wa matatu nchini Kenya.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini pengine nchini Kenya ikizingatiwa mazingira na aina ya magari yanayoonekana .Barabara ina njia kadhaa na magari mengine yanaonekana yakitembea pande zote mbili ikiwemo magari madogo, lori na mabasi.

Barabara yenye mabasi machache ya abiria yakiwa yamepaki. Mabasi yote yanaonekana ya usafiri wa umma pengine matatu au mabasi ya mijini. Basi la kwanza upande wa kushoto lina rangi ya bluu na Lina maandishi KBS juu ya kioo cha mbele.

Basi ndogo la abiria ambalo mara nyingi huitwa matatu lenye rangi ya zambarau na manjano limeegezwa barabarani na karibu nalo kuna mwanaume aliyevaa shati la milia suruali nyeusi na kofia ya buluu.

Barabara yenye shughuli mingi. Kuna magari mengi na pikipiki pamoja na watu wengi wanaotembea kwa miguu, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Kuna mtu mmoja amevalia koti la zambarau, na kofia nyeupe akionekana akitembea mbele ya nyanzi.

Kituo cha kusukuma maji au mitambo wa matibabu ya maji. Kuna safu ya paipu kubwa za rangi ya buluu na mabomba meusi yaliyopangwa kwa utaratibu yakiendesha maji kupitia mfumo. Kila pampu imeunganishwa na engine ya umeme enye rangi sawa ya buluu.

Mfereji mrefu ulichimbwa ardhini anda kwa ajili ya ujenzi au kupitisha miundo mbinu kama vile mabomba, ukuta au mfereji upande wa kushoto unaonekana kua na mawe na udongo mwekundu ulio elea. Huku upande wa kulia ukuonyesha udongo mwekundu na nyasi kavu juu yake.

Barabara nyembamba ya udongo ambayo inaonekana kua katika eneo la ujenzi. Upande wa kushoto wa barabara kuna uzio uliotengenezwa kwa mabati ya zamani yaliyopinda. Nyuma yake kukiwa na eneo la ujenzi au mabaki ya jengo.

Rundo kubwa la taka na uchafu mbalimbali uliotapakaa ardhini. Kuna mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile bluu, njano na nyekundu. Nguo za zamani, vyakula vilivyooza na taka taka nyinginezo. Hali inaashiria uwepo wa usimamizi mzuri wa taka.

Sehemu ya jengo la kiwanda au kiwanda cha zamani, kuna bomba refu la chuma lenye umbo la silinda ambayo linaonekana kuwa limechakaa, na lina alama ya kutu na uchafu. Bomba hili lina bomba ndogo zaidi, lililounganishwa upande wake, na pia kuna ngazi ya chuma, lililopanda jua ya bomba hilo.

Mikono miwili ya mtu ikiwa imeshika maji yanayotiririka. Mikono imekunjwa kidogo ma kuwekwa pamoja ikifanya kama chombo kidogo cha kukusanya maji. Mkondo mnene wa maji safi na yanayong'aa inamwangika Katikati ya mikono hiyo.

Mwanamke ambaye ni kiongozi au afisa akichota maji, kutoka kwenye bomba ya maji la jamii. Amevalia fulana ya kijani kibichi, inayoakisi mwanga shati la maua na suruali nyeusi. Pia amevaa glavu nyeupe mikononi mwake.

Barabara ya udongo iliyo na udongo na maji machafu yaliyosimama sehemu mablimbali. sehemu kubwa ya udongo ambayo ina unyevunyevu na imechafuka. Upande wa kushoto kuna jengo lenye kuta za mabati na kuna pikipiki ambazo zimeegezwa karibu na iyo barabara.

Kundi la watu wakiwa wamesimama nje pengine kwenye makusanyiko au tukio fulani. Katika sehemu ya mbele, kuna mwanamke kijana mwenye nywele fupi, amevaa tishati nyeusi yenye maandishi meupe na sketi nyeusi, amelala mgongoni kwenye ukuta mdogo au jukwaa akiwaangalia watu wengine.

Mabomba marefu ya chuma au plastiki yenye rangi ya kijivu meusi yakiwa yamelala chini kweye udongo. Upande wa kushoto sehemu ya mguu wa mtu unaonekana, ikiashiria kuwa kuna mtu aliyekaribia na mabomba haya labda akifanya kazi au akipita.

Tanki kubwa la maji au maji taka linalowekwa juu ya trela ndongo yenye magurudumu mawili likiwa limebaki kwenye shamba kubwa lenye nyasi ndefu na maua madogo ya njano yaliyo tawanyika. Tanki lenyewe lina rangi ya kijivu hafifu na linaonekana kuwa limetumika likiwa na alama ya kutu na uchakafu.

Bomba la chuma likimwaga maji safi kwenye tangi la mawe lenye umbo la mstatili. Tangi limejengwa kwa mawe au zege na limefunikwa kwa ukungu, kijani kibichi na madoa meupe, kuashiria kuwa limekuwepo kwa muda mrefu.

Kituo cha kusafisha maji au biashara ya maji safi, sehemu kubwa imechukuliwa na muundo wa chuma unaofanana na kizuizi au meza yenye vibanda vya chuma vinavyometa labda vya kunywa maji, au kuweka bidhaa.

Mtaro au mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini ukiwa umejaa maji. Pande za mtaro zimetengenezwa kwa udongo mweusi au kahawia na zimechimbwa kwa wima. Ndani ya mtaro kuna maji machafu au matope enye rangi ya kahawia kijivu na yanaakisi mwanga wa anga kwa kiasi fulani.

Kituo cha kusafisha maji au kituo cha kutengeneza vinywaji kinacho tumia vifaa maalum. Kuna mashine ya chuma isiyo na kutu iliyo wekwa juu ya fremu ya chuma. Mashine ina mabomba mengi ya plastiki mepesi yanayo ingia na kutoka. Pia ina vichungi vya bluu inavyotumia.

Sehemu ya paa la jengo labda karakana, ghala au jengo la zamani. Paa limetengenezwa kwa mbao zinazounda muundo wa paa na juu yake kuna karatasi za paa zenye uwazi ambazo zinaruhusu mwanga kupita, inaonekana kua karatasi hizo zimezeeka na zinaweza kua chafu.